Menyu ya programu ya pesa mtandaoni inaonyesha salio la elfu sitini na nane mia nane na fuliza ya shilingi thelathini na nne mia tisa. Chaguo kuu ni tuma, lipa, toa na nunua airtime , pamoja na taarifa ya muamala kutoka kwa Beth Obura.

Duka la viatu lililojengwa kwa turubai na mbao lina viatu vya michezo, buti na kanda mbili vilivyotundikwa na kupangwa kwa njia zisizo rasmi. Uwasilishaji huu unadokeza ubunifu wa biashara ndogo ndogo katika mazingira ya sokoni ya nje.

Duka dogo la M-Pesa lenye rangi ya samawati na milango ya kijani inaonyesha huduma za kifedha katika mtaa wa kawaida. Nembo na namba ya simu zimetundikwa kwa wazi juu ya mlango, maandishi ya pembeni Tanuza Eena ,yanatoa mguso wa biashara ya jamii.

Magunia mekundu ya vitunguu yamepangwa kwenye lori la kijani yakisubiri kusafirishwa. Wanaume wawili wanashirikiana kuandaa shehena hiyo katika mazingira ya kazi ya kilimo. Mazingira haya yanadhihirisha juhudi za usambazaji wa bidhaa za chakula.

Ndani ya jumba la kisasa la uuzaji magari, magari aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakishirikiana, huku madirisha makubwa yakiruhusu mwanga asili kuingia. Mandhari inaonyesha huduma bora na mazingira ya kibiashara yaliyochangamka.

Watu wengi wanashughulika katika soko lenye pilkapilka nyingi. Wengine wanauza matunda na mboga wengine wananunua wakitembea kati ya vibanda vilivyojaa bidhaa. Miavuli ya rangi mbalimbali imetandazwa juu ya baadhi ya vibanda ikitoa kivuli. Majengo ya nyuma yana paa za mabati yakionyesha mazingira ya mtaa wa mjini.

Ndizi za aina mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa baadhi zikiwa na madoa meusi, rangi zake zinatofautiana zikionyesha hatua tofauti za ukomavu, mazingira yanahusiana na biashara au uhifadhi wa matunda.

Magari ya kifahari aina ya Mercedes, yamepangwa mbele ya kituo cha biashara chenye bango la Mercedes Central Limited. Nembo ya kampuni na nambari ya simu zimetangazwa kwa uwazi. Mandhari inaonyesha ubora wa huduma za magari ya kiwango cha juu.

Watu wawili walio kwenye mazingira ya kitaalamu inaonekana wako kwenye ofisi ya mauzo ya magari, mmoja anashika karatasi yenye maelezo huku mwingine akiwa na kompyuta mkononi tablet akieleza jambo gari jeupe linaonekana nyuma yao na mazingira ni ya kisasa yenye madirisha makubwa na mimea ndani.

Gari la BMW la rangi ya kijivu limepangwa ndani ya jengo la uuzaji magari, likiwa sambamba na mengine katika mpangilio safi na wa kisasa. Dirisha kubwa huleta mwanga wa asili na miti ya minazi huonekana nje, ikiongeza mwonekano wa kifahari wa mazingira. Mandhari yanasisitiza taswira ya biashara ya magari iliyopangika na yenye mvuto.

Magari yameegeshwa kwenye eneo la wazi lililozungukwa na miti, huku watu wachache wakipumzika au wakizungumza kwenye nyasi. Gari la kubeba mizigo liko mbele likitawala mandhari, likiambatana na mengine ya kawaida. Mazingira haya yanatoa hisia ya mapumziko ya kijamii au tukio la nje ya mji.

Tangazo la bima ya nyumba na mali linaonesha huduma mbalimbali kama vile bima ya ajali binafsi, vitu vya dhamani na upanuzi wa bima. Nyumba ndogo imefunikwa na kofia nyekundu ikiashiria ulinzi dhidi ya hatari. Nembo ya kampuni ya let's go insure imewekwa kwa wazi kwenye tangazo.

Mikono ya mtu imechukua noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa katika mpangilio wa rundo. Taswira ya Jomo Kenyatta imetawala uso wa kila noti, ikionyesha uzito wa historia na dhamana ya kifedha. Mandhari ya nyuma ni tulivu, ikisisitiza umakini kwa pesa hizo.

Mwanaume anakabidhi ufunguo wa gari kwa mtu mwingine huku gari jekundu likionekana kwa nyuma. tukio hili linaashiria makabidhiano ya gari, iwe ni ununuzi, ukodishaji au msaada wa kibinafsi.

Mwanamke anachota maziwa kutoka kwa mashine ya kisasa ya ATM yenye maelekezo ya matumizi. Mashine hiyo inashauri maziwa yahifadhiwe kwenye friji kwa muda usiozidi siku tatu. Mazingira yanahusisha huduma ya maziwa kwa njia ya kiotomatiki.

Mkono umeshika noti za Kenya zenye thamani tofauti kama elfu, mia mbili na mia. Mandhari ya nyuma ina sakafu ya kapeti, waya wa umeme na mguu wa kiti cha chuma, taswira hii inahusiana na fedha kwa matumizi ya pesa.

Meza ya soko imejaa mboga mboga na matunda mbalimbali kama nyanya, Pilipili rangi, karoti, tikiti ndogo na vitunguu. Rangi nyingi huipa mandhari mvuto wa kibiashara na usafi wa mazao. Mpangilio unaonyesha ustadi wa wauzaji wa bidhaa za shambani.

Mtu anashika simu inayoweka wazi programu ya bima kutoka Kenya Orient Insurance Limited. Maandishi yanasisitiza urahisi wa kupata bima moja kwa moja kupitia simu. Ujumbe unalenga kuvutia watumiaji kwa njia rahisi na ya kisasa.

Bidhaa za mboga, matunda na nguo zimepangwa kwa stendi sokoni. Zikiwemo vitunguu, pilipili , ndizi, na vitambaa vya rangi mbalimbali. Muuza nguo amesimama karibu na meza yake akihudumia wateja, mazingira ni ya shughuli nyingi za kibiashara.

Watu watatu wameketi pamoja, mmoja akiwa na kompyuta mpakato. Maneno, Tunza Jamii na CIC Family Medisure yanaonyesha kampeni ya bima ya afya ya familia kutoka CIC group .

Duka la Mazengo Cosmetics, limezungukwa na bidhaa za mboga kama tikitikimaji na ndizi. Watu wamekaa nje huku tuktuk likiwa limeegeshwa karibu. Mandhari huonyesha biashara ndogo za mtaani na huduma za kifedha kupitia M-Pesa.

Gari la michezo ya rangi ya manjano limewekwa juu ya jukwaa la mviringo ndani ya ukumbi wa kisasa. Taa kubwa ya duara imening'inia juu huku dirisha pana likitoa mwanga wa mtazamo wa magari na miti nje. Alama ya Mclaren iko mbele kidokezo chapo ya gari.

Nguo zilizofunguliwa na zenye rangi tofauti zimetandazwa ardhini, huku watu wakizichambua kwa makini wakiwa wamesimama au wameinama. Mandhari haya yanaakisi harakati nyingi za soko la mitumba zenye msimuko na ushiriki wa jamii. Mazingira ni ya kila siku na yenye rangi nyingi.

Duka la kijani linalotoa huduma za m pesa limejengwa kwa waya wa kuzuia wizi na lina mabango ndani. Mtu mmoja anaondoka pembeni huku hadhi yenye matope na maporomoko ikizunguka eneo hilo. Mandhari na sheria biashara ndogo katika mazingira ya kijijini au sokoni.

Kibanda cha kijani chenye mlango ulioandikwa M-Pesa kwa maandishi meupe ya wima kinaonyesha eneo la huduma za kifedha, nambari ya wakala, na jina Stanley Hoboni Iimeandikwa chini ya maandishi makubwa, ndani kuna bidhaa mbalimbali zilizo kwenye rafu, pamoja na kontena na kreti ya plastiki, mandhari inaonyesha biashara ya eneo, la soko iliyo rahisi lakini yenye mpangilio dhabiti wa huduma.

Mpo mwenye furaha ameonyeshwa mbele huku taa za mandhari ya nyuma zikiwa zimefifia kwa mwangaza wa boke . Maandishi yanatangaza huduma ya bima ya nyumbani inayojumuisha wanyama wa kufugwa, yakisisitiza urahisi wa uaminifu wa Kenya Orient Insurance kauli mbiu kama insurance rahisi easy na trusted innovative inspired zinaongeza mvuto wa tangazo.

Jamaa akichambua nyanya kwenye kreti za mbao sokoni huku wengine wakishughulika kwa nyuma. Mandhari inahakisi harakati na uchangamfu wa mazao ya shambani.

Toyota SUV ya rangi ya giza imesimama juu ya changarawe na majani ikiwa na umbo la kisasa lenye mwangaza unaoakisi miti na majengo ya jirani. Nambari ya usajili KDK 141U imeandikwa pamoja na bendera ya Kenya. Mandhari ya nyuma yanajumuisha geti la samawati lenye mapambo na ukuta wenye rangi iliyofifia.

Milango ya duka ndogo imechorwa nembo ya Mpesa kwa maandishi ya kijani , ikionyesha huduma za kutuma pesa kwa njia ya simu ,ndani kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu zikiashilia duka la jumla au huduma wa mseto ,kuta wa nje imechorwa kwa rangi ya samawati ikiambatana na njia ya lami kwa barabara.

risiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari Kenya imetolewa kwa kampuni ya African Cotton Industries mjini Mombasa. Taarifa muhimu kama nambari ya risiti, tarehe na pin zimeorodheshwa rasmi maandishi yanathibitisha kupokelewa kwa malipo ya karo.

Tangazo ya bima ya gari binafsi kutoka ANZIANO INSURANCE AGENCY, inaonyesha chaguo la mwezi mmoja wa 1000, na mwaka mzima kwa 5000. Gari aina ya toyota camry limeonyeshwa pamoja na nakala ya cheti cha bima, nambari za mawasiliano na qr code code zipo chini kwa urahisi wa huduma.

Gari la Mercedes Benz jeupe limeegeshwa mbele ya jengo la ghorofa katika eneo la mji. Pembeni kuna magari mengine yaliyopangwa kwa mpangilio kando ya barabara ya lami. Maandhari yanaonyesha mazingira ya mjini kwenye majengo ya biashara na makaazi pamoja na nguzo za umeme na mabango ya matangazo.

Duka dogo la kijijini limepambwa kwa nembo ya M-Pesa kwenye kuta zake za kijani, huku friji la glasi likibeba vinywaji baridi kama soda na juisi. Kreti za viazi zimelala karibu, moja ikiwa na boksi juu yake. Mlango wa samawati una matangazo ya ziada na sehemu ndogo ya bidhaa ikionyesha muundo wa biashara ya mtani inayojumuisha huduma za kifedha na mahitaji ya kila siku.

Tray nyingi za rangi tofauti zimepangwa kwa ustadi kila moja ikiwa imejaa mayai kwa wingi. Sehemu hii ya hifadhi inaonyesha mpangilio dhabiti wa bidhaa tayari kwa mauzo au usambazaji.

Gari la kisasa limesimama mbele ya mlango wa huduma lililoandikwa approach slowly auto door. Mlango uko wazi unaonyesha mazingira yenye eneo la kibiashara au ofisi . Rangi ya krimu ya gari na magurudumu vinapendezesha mandhari tulivu.

Mtu anashikilia noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya kwa mtindo wa kipochi huku kibodi iliyopauka ikionekana nyuma kwa ukungu. Mandhari haya yanahusiana na masuala ya kifedha au matumizi ya pesa. Ranki na mpangilio vinaashiria mazingira ya kazi ya ofisini au biashara.

Atm ya maziwa yenye picha za ng'ombe imesimikwa kwa ajili ya kuuza maziwa yaliyopasuliwa, wateja hupata maziwa moja kwa moja kwa njia ya kiutomatiki . Mazingira ni safi na ya kuvutia.

Mtu aliyevalia koti jeupe la Daima, anachukua pakiti ya juisi kutoka kwenye rafu ya jokofu. Bidhaa za Delamere na Daima zimepangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa na ladha mbalimbali kama stoberi na vanila . Mazingira ya duka ni safi, na yenye mwangaza wa kutosha.

Gari aina ya SUV lenye rangi nyeusi limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho likiwa na mwonekano wa kifahari na miangaza ya chrome kando. Sakafu nyeupe ya vigae na taa angavu zinaongeza uzuri wa mazingira hayo ya kisasa. Pembeni kuna bango la maelezo likisisitiza chapa ya Infinity QX80. Magari mengine yanaonekana nyuma yakikamilisha mandhari ya uuzaji wa magari ya hali ya juu.

Maegesho yaliyosongamana na magari ya kila aina, nyeupe, kijivu, nyekundu na nyeusi. Yanaonyesha hali ya shughuli nyingi. Mpangilio wake wa safu ulio na muundo mzuri huashiria ufanisi wa miji na mahitaji ya usafiri wa kibinafasi katika maisha ya kisasa.

Viazi, vitunguu na nyanya zimetandazwa kwenye vibanda vinne, sokoni rangi na ukubwa wa nyanya hutofautiana zikionyesha wingi wa mazao safi, mazingira haya yanahusiana na biashara ya mboga.

Jukwaa la kopokopo linatoa huduma za biashara mtandaoni, likiwa na sehemu ya kuingiza baruapepe na nywila, kitufe cha kuingia kipo chini, tayari kwa matumizi.

Mashine mbili za kisasa zimesimama kando kwa kando, moja kwa ajili ya maziwa na nyingine kwa bidhaa za mboga. Mashine kubwa ina nembo ya Tassmatt Milk ATM na picha za ng'ombe ikitoa maziwa safi yaliyopashwa moto. Mashine ndogo ina maandishi ya Salad ATM na picha za mboga mboga ikitangaza bidhaa zisizo za cholesterol . Mtu mmoja anatumia mashine ya mboga, huku nyuma kukiwa na rafu zilizojaa bidhaa zilizofunganishwa.

Duka la maziwa limeandikwa Kieni Diary Products Limited. Na lina bango lenye picha ya ng'ombe. Mtu aliyevaa jaketi la samawati amesimama mbele ya kiwanachombo cha kubebea maziwa. Vyombo vingine vya kuhifadhia maziwa vimepangwa nchi ya duka, huku dirisha lenye grill likiwa na kaunta ya kuhudumia wateja. Pembeni kuna maduka mengine yakionyesha eneo la biashara.

Sarafu za rangi mbili zenye nembo ishirini, zimetandazwa kwa wingi zikionyesha thamani ya fedha kitaifa. Muundo wake wa dhahabu na fedha unaashiria matumizi ya pesa kwenye shughuli za kila siku, picha inaakisi utambulisho wa kiuchumi wa taifa husika.

Magari matatu yameegeshwa juu ya nyasi katika eneo lenye miti huku watu wachache wakisimama karibu. Nambari za usajili zinatambulika wazi zikionyesha mazingira ya uchukuzi wa kibinafsi. Mandhari inaelekea kuwa ya kijijini au eneo la mapumziko ya kawaida.

Noti ya shillingi elfu moja ya Kenya iliyowekwa wazi ikiwa na maandishi rasmi na picha ya sanamu. Rangi na alama zake zinadhibitisha kuwa ni sarafu halali ya matumizi.

Maghala makubwa ya viwanda yana mabasi yanayopakwa rangi au kuunganishwa hatua kwa hatua. Muundo wa sakafu na taa za asili huonyesha mpangilio wa kazi na uzalishaji ulio na nidhamu. Maandishi ya kichina yanadokeza ushirikiano wa kiufundi au uagizaji wa magari kutoka nje.

Magunia makubwa yaliyojaa matunda na mboga mboga mbalimbali yamepangwa sokoni kwa mtindo wa kuvutia. Watu wanafanya biashara na wengine wakitumia miavuli ya rangi tofauti kujikinga na jua. Mandhari inaonyesha shamrashamra na utofauti wa bidhaa za soko la kijiji.

Noti ya shilingi elfu ya Kenya imeshikwa kwa mkono ikionyesha nembo ya taifa na muundo wa jengo la kihistoria. Rangi ya kahawia na nyeupe huipa mvuto wa kitaifa na thamani ya kiuchumi.

Tangazo linahimiza watu kulinda makazi yao kupitia bima ya nyumba inayodumu kwa miaka ishirini. Mtu aliyevaa suti amesimama kwa kujiamini mbele ya nyumba, akiwakilisha ushauri wa kitaalamu. Kauli mbiu protect your dream home inasisitiza ulinzi wa mali kwa mpango mmoja wa malipo.

Magurudumu mengi ya magari, yamepangwa kwa safu nadhifu kila moja likiwa jipya na lina muundo wa madoido unaonekana wazi mpangilio huu unaonyesha usawa na kurudia rudia kwa miundo, jambo linaloweza kuhusiana na utengenezaji wa viwandani, matengezo wa magari au ubunifu wa matairi .

Gari la kijani aina ya toyota hilux limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na matairi ya msituni na nembo ya four by four . Mtu aliyevaa koti ya kiusalama anasimama pembeni akiongeza uzito wa mazingira ya kazi ya nje. Mwonekano huu unakisi utayari wa safari zisizo na mipaka.

Duka la Mount Kenya Milk Depot limepambwa kwa rangi za samawati na nyeupe likiwa na mabango ya maziwa na milango wazi kuonyesha bidhaa ndani. Juu kuna balcony inayoongeza mvuto wa jengo la biashara.

Duka ndogo limeandikwa Yustina Milk, kwa maandishi ya kahawia na kijani likiwa na picha ya ng'ombe pembeni, mlango uko wazi, watu wawili wameketi ndani, huku vyombo vya plastiki na sufuria vikiwa nje, maandishi ya Kiswahili yanatangaza mauzo ya maziwa freshi na mtindi, likivutia wateja wa bidhaa za maziwa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa kando ya nyasi, likiwa na madirisha yaliyotiwa giza na magurudumu makubwa ya loi, nyuma yake kuna magari mengine yakiwa SUV nyeusi na gari jeupe pamoja na watu wachache walioko karibu, mandhari ni ya kijani kibichi yakionyesha eneeo la wazi lenye miti na magari yaliyopaki.

Tunda na mboga mboga safi zimepangwa kwa rangi tofauti kwenye meza ya soko, zikiwemo pilipili hoho, nyanya, vitunguu na ndimu. Vikapu vya plastiki vyenye mbaazi na chupa za siagi ya blueband, vinaongeza utofauti wa bidhaa mpangilio huo unaonyesha utajiri wa mazao ya shambani ya rasilimali wa kienyeji.

Tangazo la kampuni ya bima ya Anziano Insurance, linatoa huduma nafuu za bima ya afya kupitia kifurushi cha Swari Medical Cover. Maelezo yanaimiza watu kuchukua hatua haraka kwa kauli mbiu Afya yako ni mali yako huku likitoa mawasiliano na mahali pa ofisi jijini Nairobi, mazingira ya matangazo yana sisitiza manufaa ya kifedha na usalama wa kiafya.

Bango la matangazo linatangaza bima ya afya ya CoverBora kupitia Anziano Insurance Agency kwa ushirikiano na Jubilee Insurance. Huduma za ndani hospitali zikiwemo vipimo, dawa, uzazi na upasuaji mdogo zinapatikana kwa gharama nafuu. Picha pia inaonyesha madaktari na ishara ya ushirikiano wa kuaminiana.

Magari meupe yamepangwa kwa mstari mmoja katika sehemu ya kuegesha magari yakielekea upande mmoja. Mandhari ni angavu na anga la samawati linaongeza mvuto asili. Mpangilio huu unaonyesha usafi na utaratibu wa mazingira ya biashara.

Jengo la Sunny Forex Bureau limeandikwa kwa rangi nyekundu juu ya mlango wa kioo, likiwa na nembo za huduma za kifedha kama, M-Pesa, Western Union na Moneygram. Ndani kuna runinga na kaunta ya huduma na mazingira ya karibu yanaashiria eneo la biashara ndani ya jumba la kibiashara.

Mwanaume anamkabidhi mwenzake funguo za gari wakipeana mikono kwa ishara ya makubaliano. Mandhari ya magari nyuma yao yanadokeza muamala wa kuuza au kukodisha gari.

Toyota Hiace imesimama pembeni mwa barabara usiku mlango wa kushoto ukiwa wazi. Basi la Adventure Tours liko nyuma yake likiwa limeegeshwa karibu na jengo refu la kisasa lenye taa angavu na mimea pembeni. Mandhari yanatoa hisia za safari au mapumziko ya usiku jijini.

Duka dogo lenye mlango wa rangi ya kijani limefunguliwa barabarani na maandishi ya new genera yanaashiria lisilo kamilika. Vifaa maalum ya manjano vinaonekana ndani huko benchi likiwa ndani ya mlango. Mandhari yanaonyesha mazingira ya biashara za mitaani na huduma za karibu kwa jamii.

Magari yaliyopangwa kwa mstari yameegeshwa katika maegesho ya wazi yakionekana kutoka nyuma. Gari jeupe la SUV liko katikati likijitokeza zaidi kuliko mengine. Mpangilio huu wa magari unaashiria utaratibu wa kawaida wa maeneo ya biashara au taasisi.

Mtu ameshika simu ya mkononi yenye menyu ya huduma za M-Pesa kama vile; tuma pesa, toa pesa, nunua Credit na lipa na M-pesa, huku mtu mwingine akiwa na fedha taslimu mkononi. Mandhari hii inaeleza mchakato wa miamala ya kifedha kwa njia ya dijitali, katika mazingira yanayoonyesha onyo mbovu kati ya pesa taslimu na huduma za simu.

Magurudumu ya kutengeneza Roller blades yenye rangi tofauti yamepangwa kwa mpangilio maalum yakining'inia sokoni. Mchanganyiko wa rangi kama samawati, pinki, nyeusi na manjano umeifanya mandhari kuvutia na kuvuma kibiashara.

Magari matatu ya kifahari mercedes benz mg ya fedha, lamborghini ya tarkways na nyingine ya kijani yenye mapambo ya rangi ya rangi, yameegeshwa kwenye ukumbi wa pupil of fate motors. mandhari ya kisasa yenye madirisha makubwa na mimea huonyesha haiba ya hali ya juu, ubunifu usanifu na anasi ya magari ya kiwango cha juu.

Noti za shilingi mia tano za Kenya zimetandazwa kwa mpangilio wa feni zikiunda mandhari ya kifedha yenye uzito wa kisiasa na kiuchumi, rangi ya kahawia imechanganywa na nyeupe na mandhari ya mnara wa Kenyatta pamoja na maandishi rasmi yanasisitiza utambulisho wa kitaifa na dhamani ya sarafu hiyo, mpangilio huo unadhihirisha nidhamu au maandalizi ya shughuli za kifedha.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya ina sura ya mbele yenye picha ya simba. Jina la rais wa kwanza mzee Jomo Kenyatta kenyatta, tarehe ya kuchapishwa na maandishi rasmi ya kisheria. Nyuma kuna jengo la kicc, nembo ya taifa na mmea wa kahawa yote yakionyesha utambulisho wa kitaifa.

Noti ya shilingi elfu ya Kenya imeonyeshwa kwa pande zote mbili, mbele ikiwa na taswira ya mzee Jomo Kenyatta na nyuma sanamu ya tembo. Maandishi na alama za usalama zinaonyesha hadhi ya kisheria na dhamani ya kitaifa.

Bango la matangazo linaelezea huduma za bima ya afya. Likiwa na anwani na tuvuti za kampuni husika. Rangi angavu na maandiko yaliopangwa vizuri yanaangazia ujumbe kwa uwazi. Mandhari ya jiji linaonekana nyuma ikichangia mvuto wa kibiashara.

Matunda na mboga zimetandazwa kwa mpangilio sokoni, zikiwemo nyanya, limau, parachichi, na nanasi. Wauzaji na wanunuzi wanashughulika katika mazingira yenye rangi, na uhai mwingi.

Rafu za duka ya mapambo zimejaa mikufu ya rangi mbalimbali, bangili na herini zilizotengenezwa kwa umaridadi wa kipekee. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi zikiakisi tamaduni na ladha ya mteja kwa kisasa. Mtu amesimama karibu akitazama kwa makini kana kwamba anatafuta zawadi au kitu cha kipekee cha kujipendezesha. Mazingira yamepambwa kwa mvuto wa kipekee.

Wateja wamekusanyika mbele ya kaunta ya huduma ya Mpesa kushughulikia mihamla ya kifedha. Mabango na nembo zinatangaza huduma zinazopatikana huku shughuli ikiendelea kwa utaratibu. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia rahisi kwa usimamizi wa fedha.

Maagari matatu ya kifahari aina ya Mercedes-Benz, G-Class yamepakiwa sambamba kwenye eneo la maegesho, kila gari linastika ya dubizole kwenye kioo cha mbele, na taa za mfululizo zimetundikwa juu, mandhari na sheria maonyesho ya magari kwa eneo la biashara.

Majengo ya kisasa yenye vioo vingi yamezungukwa na magari madogo yaliyopangwa kwa msitari mmoja. Paa kubwa linaongeza mvuto wa usanifu wa eneo hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ya kibiasha au ya taasisi.

Magari sita ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha. Hali hii ya utaratibu na usafi wa sakafu inaashiria uwepo wa ghala au chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari.

Hati ya stakabadhi kutoka makao makuu ya upelelezi Nairobi Kenya inaonesha miadi ya kuchukuliwa alama za vidole tarehe ishirini na nane Novemba 2022 saa nne asubuhi. Maelezo yanajumuisha jina, nambari ya ombi, kiasi kilicholipwa na anwani ya taasisi. Nembo ya receipt paid na msimbo pau kuashiria udhibitisho wa malipo kupita ecitizen.

Gari la abiria aina ya Toyota Hiace limepambwa kwa rangi ya fedha likiwa na maandishi ya matangazo ya mikopo yenye mvuto wa biashara, nembo ya Progressive Credit , ujumbe wa quick flexible loans pamoja na namba ya usajili vimeandikwa kwa rangi kali ya machungwa na nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la nyasi huku magari mengine yakionekana upande wa kulia.

Duka dogo limefunguliwa kwa mlango wa chuma wa kijani wenye maandisha ya M-Pesa kwa herufi kubwa wima. Chupa kubwa za maji zimetundikwa pembeni na ngazi zinazoelekea ndani zinatosha eneo la huduma za jamii. Gari ndogo la kusukuma linaonekana karibu likionyesha mazingira ya biashara ya kawaida mtaani.

Mtu aliyevaa kifaa cha shingo anaakisi hali ya kuumia huku maandishi yakihamasisha ununuzi wa bima ya ajali binafsi. Nembo ya Madison General Insurance na kauli mbiu, life without worry inasisitiza ulinzi na utulivu wa maisha.

Ndizi mbichi zimetundikwa kwenye vibebo vya plastiki vyeupe sokoni, zikiwa na sambamba na mboga na mizizi kama vitungu maji na viazi, mpangilio huu unadhihirisha uzalishaji wa kijijini na usambazaji wa chakula safi kwa jamii, mazingira haya huonyesha urithi wa masoko ya kienyeji yenye nguvu ya kiuchumi.

Maunda na mboga. Mboga safi zimetandazwa mezani zikiwemo figili nyekundu, ndizi chayoti na mimea ya harufu kama persly na rosemary . Rangi angavu na upangaji vinaashiria soko la kienyeji lenye bidhaa za lishe bora. Mazingira huonyesha wingi wa chakula cha asili.

Tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance linahimiza wakandarasi kujikinga dhidi ya majanga ya ujenzi. Mtu aliyevaa kofia ya usalama amesimama kwa kukijiamini akiwakilisha sekta ya ujenzi kauli mbiu from blueprint to reality inaangazia uhamasishaji wa kinga mapema.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi na muundo tafauti limetundikwa juu ya chuma kinacho fanana na usio. Baadhi ya soksi zimefungwa pamoja zining'nia kwa namna hisio ya kawaida huku mtu moja akiwa amejifunika kwa sehemu ya soksi hizo. Takataka na majani kafu yameenea jini yakitoa taswira ya mazingira yaliotengeleswa au ya kazi ya kuchakata mavazi.

Duka dogo la rejareja linaloitwa Amani General Shop lina milango na madirisha vya rangi ya samawati huku bango la cocacola likiwa limebandikwa ukutani. Mtu mmoja amesimama mlangoni akiwa amevalia shati la mistari na suruali ya jeans . Mandhari ni ya kijumuia katika eneo la biashara la kijijini.

Watú watano wamesimama mbéle ya mashine ya ATM ya mziwa katika destiny dairy mashine hio inatoa maziwa yaliyo chemshwa na nje kuna mitungj kadhaa ya maziwa. Jengo ni dogo lenye kuta za mabati na mlango wa samawati.

Gari jeupe la mizigo lenye nembo ya mbwa mwitu limeegeshwa mbele ya jengo lenye mistari ya rangi tofauti. Dirisha na vioo vimetoshwa kwa vioo vilivyotiwa kivuli likiwa na stika ya diseli karibu na tundu la mafuta. Mandhari huonyesha usafirishaji wa kisasa katika mazingira ya mji.

Gari la samawati, limepambwa kwa maandiishi ya, thunder Bird , na mistari ya chuma upande wa kulia. Muundo wake wa kipekee unaashiria mtindo wa magari ya zamani.

Noti nyingi za shilingi elfu moja zimetandazwa kwa mpangilio wa mviringo zikiwa zimekunjwa kwa uangalifu ili kuonyesha sura ya mbele yenye nembo ya Kenya na thamani ya fedha. Mchoro wa jengo la kisasa na rangi za kijivu na hudhurugi vinasisitiza hadhi ya kifedha na uzito wa uchumi taifa. Mpangilio huu unaweza kueleweka kama ishara ya mafanikio au maandalizi ya matumizi muhimu.

Viatu vya plastiki vya mitindo mbalimbali vimetundikwa kwa utaratibu katika banda la soko lililotengenezwa kwa miti na mabati rangi na mapambo ya kipekee kuonyesha ubunifu wa kienyeji, biashara ya mtaani na mwamko wa utamaduni wa mavazi. Mazingira haya yanasisitiza ujasiri wa mali na ufikiaji wa bidhaa za kijamii.